Hawa ni wanawake wamebeba mitungi ya maji. Wanaonekana kusimama na kusemezana. Asili zao ni za Kimaasai au Waturkana. Mmoja wao hajabeba mtungi wa maji.

Hili ni bango lililo na maandishi mekundu. Nalo limeandikwa hivi: Dawa za mapenzi, nguvu ya kiume, kumfunga mke au mume dhidi. Huku kuna mwanamume aliyeshika bakora anayeonekana akisoma maandishi hayo.

Kuna mwanamke aliyejifunga kilemba, ameketi ananekana kuwa ni mzee huku wanawake watatu mmoja wao akiwa ameshikilia kitu kama pipe hivi ambacho amekielekeza kwenye sikio la mama huyo.

Hii ni mikono miwili iliyoshikamanishwa kwenye mikono hii kunaonekana kuna mapovu. Hii inamaana kwamba mikono hii miwili liko katika harakati ya kuoshwa.

Mtu anayeonekana kavalia miwani, barakoa ya rangi ya samawati na koti la rangi nyeupe ameshikilia sindano akionekana akifyonza dawa kutoka kwenye bomba la dawa.

Kuna wanaume wawili waliovalia miwani na barakoa pamoja na glavu nyeupe. Mwanamke amelala huku amefungua mdomo wake. Mwanaume mmoja anaonekana kuweka vifaa flani kwenye mdomo wa mwanamke huyu.

Mwanaume aliyevalia shati ya rangi nyeusi na barakoa anaonekana ameshikilia mtungi. Mbele yake kuna mwanamke aliyeinama, huku mkono wake wa kushoto ukiwa umeshikilia mtungi. Akionekana kujaza maji kutoka kwenye kikuta kilichoandikwa, Boya Water Project.

Mwanaume anaonekana akisoma maandishi kutoka kwenye kibango kilichotundikwa kwenye mlingoti wa umeme. Kimeandikwa hivi, DR CHIKONKO KUMVUTA MPENZI, BIASHARA, NYOTA NA KADHALIKA 0713419534.

Kuna nguo kubwa na pana mfano wa shiti hivi yenye rangi nyekundu. Juu yake kumewekwa vitu kama kitabu, pembe, chupa, vioo. Pembeni kuna mwanaume aliyevalia mavazi meusi akiwa amekaa.

Kuna watu na wote wamevalia barakoa, mwanamke nesi anaonekana akichoma sindano mwanamke mwingine aliyeketi kitini kwa sehemu la bega lake.

Kuna mwanaume aliyevalia saa mkononi, suti na viatu vyeusi. Mkononi kashikilia burashi ya rangi nyeupe iliyotumbukizwa kwenye bakuli la choo kanakwamba anawaonyesha wale wanaomtazama jinsi gani shughuli ya usafishaji inafaa kufanyika.

Kuna mwanaume aliyevalia kofia na ovaroli la rangi ya kijani kibichi. Mkono wake wa kulia unaonekana ukishikilia kitu hivi kilichoshikamanishwa na ukuta huku mkono wake wa kushoto ukionekana usioshikilia kitu chochote.

Mwanaume aliyevalia barakoa na nguo nyeupe anaonekana ameshikilia bega la mama aliyeketi kwenye kiti akimchoma sindano begani hapo.

Kuna mwanamke anaonekana kuwa na umri wa mtu mzima ameketi. Huku wanawake watatu mmoja wao amevalia glavu nyeupe, kashikilia kitu kama pipe hivi akielekeza kwenye skio la mama huyo aliyeketi.

Hizi ni chupa zinazotumika kuhifadhia bidhaa kama vile dawa au vyakula na vina mistari ya manjano kwenye ubavu wao. Vile vile zimeandikwa maandishi yanayosomeka hivi, Zephania Life Herbal Clinic.

Kuna mwanaume aliyevalia mavazi ya rangi nyeupe na barakoa nyeupe. Kwenye kipaji chake kichwani, kuna kifaa fulani hivi, ambacho amekivaa na mkononi ameshikilia kifaa. Vilevile kuna mwanamke ambaye anaskiza kutoka kwake.

Kuna umati wa watu, upande wa mkono wa kushoto kuna aina ya gari iliyoandikwa, Danger Petroleum. Upande wa mkono wa kulia kunaonekana gari likiwa limebomokabomoka. Hii ina maana kwamba huu ni mkasa wa ajali.

Wamama wawili wote wamevalia barakoa. Mmoja wao amevalia mavazi rasmi ya wauuguzi mwengine ameketi amempakata mtoto. Huyu aliyevaa mavazi rasmi ya wauuguzi anaonekana akimchoma sindano mtoto huyu.

Kuna mama aliyevalia barakoa na mavazi rasmi ya muuguzi. Mama mwingine ameketi kitini huku amempakata mtoto ambaye ameshikiliwa bega ili aweze kuchomwa sindano.

Kuna watu waliovalia reflekta wengine wakionekana juu juu ya kuta wakitazama. Inaonekana ni mkasa umefanyika ni kama jengo limeporomoka. Upande wa mwisho kuna watu wanaonekana wakikagua sehemu zilizoanguka.

Kuna umati wa watu ambao unaonekana kuwa katika hali ya taharuki. Wawili wao wanaonekana kuvalia reflekta, wote wakiangalia sehemu moja ambayo jengo linaonekana kuporomoka.

Kuna wanawake wawili wanonekana wakiwa kwenye mwendo wa taratibu sana, huku miguu yao ikiwa majini upnde wao wa mkono wa kulia kunaonekana kuna ua iliyojengwa kwa kuta za nyasi.

Kuna wanaume wawili wamesimama huku wakionekana kusemezana. Mmoja wao amevalia kofia ilovae mbele ya wanaume hao, kuna vyoo na kwenye kuta za vyoo hivyo kuna maandishi mojawapo yameandikwa hivi, Wash your Hands Here.

Kuna mwanamke aliyebeba tungi begani mwake, huku akionekana amembeba mtoto kwenye upande wake wa kifua. Mbele yake kuna wanawake pia vilevile wanaonekana wamebeba mitungi mgongoni.

Kuna mwanaume aliye valia miwani anaonekana akimshika binti mkono ambaye amekata kwenye kitanda cha hospitalini. Binti huyu amevalia mavazi meupe na amejisokota kitambara shingoni.

Kuna watu watatu waliovalia barakoa, mavazi rasmi ya kazi na mikononi wamevalia glavu. Hii inaashiria kuwa hawa ni madaktari waliokatika shughuli zao za kazi.

Kuna mwanaume aliyelala chali, huku kanwa lake likiwa wazi. Ndani ya kanwa hilo kuna vifaa ambavyo vimewekwa na mwanamke aliyevalia barakoa, nguo nyeupe na glavu ambae anaonekana akifanya utabibu wa meno.

Kuna wanaume wawili waliovalia ma ovaroli ya rangi ya manjano na glavu nyekundu. Wanaonekana wakimimina kitu kutoka kwa mtungi na kukiweka kwenye pipa la rangi nyeusi.

Kuna umati mkubwa wa watu. Wengine wameketi vitini na wengine wamechutama, wote wamevalia barakoa. Mmoja wao ambaye ni binti amevalia shati la rangi ya waridi na mwingine amevalia shati la rangi ya manjano.

Kuna mtoto anayeonekana kulia kutokana na maumivu ya kuchomwa shindano. Mikono miwili inaonekana ikiwa imevalia glavo ikisukuma sindano kwenye bega la mtoto huyo.

Mwanaume aliyevalia barakoa na mavazi meupe, anaonekana akiwa katika shughuli za maabara , akifanya takhmini kuhusiana na maswala ya kemikali au vipimo. Hii ina maana kwamba huyu huenda ni daktari.

Hizi ni chupa zinazotumiwa kuwekwa dawa ni za rangi nyeupe na zina maandishi kwenye mbavy zao, zimeandikwa kwa lugha ya kiingereza, Zephaniah Life Herbal Clinic.

Kuna wanaume wawili waliovalia sare rasmi za polisi, na kofia za rangi nyeusi. Mbele yao kuna nyuma ya ghorofa, na nyuma ya ghorofa hilo kuna jengo lililoporomoshwa.

Mwanamke aliyevalia barakoa na nguo ya rangi ya samawati anaonekana akimchoma sindano mwanaume aliyeketi kitini akiwa amevalia kofia.

Kuna chupa iliyo na rangi nyeupe. Likiwa kifuniko ya rangi ya samawati na maandishi ubavuni. Maanddishi haya yameandikwa kwa rangi nyeusi. Pembeni kuna bomba la sindano.

Kuna watu walio na asili ya kizungu ambao wamevalia barakoa na mavazi ya rangi ya samati. Wanaonekana wakiwa kwenye huduma za udaktari. Mmoja wao anamuhudumia mtoto mchanga na mwingine anamuongelesha mama anayeonekana kuwa mjamzito.

Hii ni chupa ya dawa ilio na maandishi kwenye ubavu wake ambayo yameandikwa kwa rangi nyeusi na lugha ya kiingereza. Yanasomeka hivi MMR, kando yake kuna bomba la sindano.

Kuna mikono miwili mojawapo umevalia pete kwenye chanda cha kati, kisha kuna makasha yaliyo na sodo.

Kuna wanawake watatu waliovalia barakoa. Mmoja wa wanawake hao ameketi kitini akiwa anaonekana anachomwa sindano na mwanamke mwingine aliyevaa saa mkononi.

Kuna mwanamke aliyejifunga kilemba cha rangi ya zambarau, ameinama anaonekana akiosha mikono, maji yanatirika kutoka kwenye paipu iliyofunikwa na ukuta.

Umati mkubwa wa watu walio na mchanganyiko wa kiasili. Kunao walio na asili za kizungu na za kiafrika. Mbele yake kuna mwanaume wa kizungu aliyeshikiliwa mkono na mwanaume wa kiafrika akielekezwa na akionyeshwa mitungi na mfereji wa maji.

Hii ni chupa inayotumika kuwekwa dawa. Ina maandishi iliyoandikwa kwa rangi nyeupe rangi nyeusi na nyekundu. Imeandikwa kwa lugha ya kingereza nayo ni NATURES BOUNTY, IRON 65mg .

Kuna mwanaume aliyevalia barakoa na jezi iliyo na chapa ya umma. Mbele yake kuna mwanaume mwingine aliyeketi kitini akionekana kupokea maagizo au mafunzo kutoka kwa mwanaume huyu aliyevalia barakoa.

Mwanamke aliyevalia shati la rangi ya waridi, na sketi ya rangi nyeusi amechutama huku mkono wake wa kuume umeushikilia mtungi unaochota maji kutoka kwenye mfereji.

Kuna bango na kuna chupa mbili zilizo na chapa ya vitu ambavyo vimeandikwa kwenye bango hilo. Bango lenyewe limeandikwa maneno ya kiingereza na yanasomeka hivi, MMR 2 INJ Measles, Mumps and Rubella Virus Vaccine Live MSD.

Huu ni mtungi wa rangi nyeupe ulio na mfiniko wa rangi nyekundu. Ndani yake kumewekwa kitu cha maji maji hivi ambacho kinaonekana kama dawa ubavuni mwake kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi ya samawati, Epilepsy medicine.

Kuna kasha la dawa na chupa ya dawa ya rangi nyeupe yenye maandishi ya rangi nyeusi. Kasha na chupa zimeandikwa hivi, Original Philsophorus Sulphate Iron.

Kuna wanaume wawili. Mmoja amevalia shati la rangi ya samawati lililo na mistari mieupe upande wa begani akiwa amelala kitini, huku kano lake likiwa wazi meno yakiwa yanaonekana.

Mwanaume aliyevalia ovaroli ya rangi ya manjano na glavu za rangi ya samawati anaonekana ameshikilia paipu , mgongoni amevaa mtungi, huku mkono wake wa kulia ukionekana kupuliza dawa kwenye mimea.

Kuna wanawake wawili waliovalia mavazi rasmi ya unesi shati jeupe na samawati chanya hii inaashiria kwamba hapa ni hosipitalini.

Kuna daktari aliyevalia glavu. Mgonjwa amelazwa kwenye kitanda. Amefungua kano lake huku daktari ameshikilia kifaa ambacho anakitumia kumulika mdomo wa mgonjwa.

Kuna kasha la rangi nyeupe lililo na maandishi meusi na rangi ya zambarau. Imeandikwa kwa lugha ya Kiingereza, Azithromycin Tablets IP 500 mg. Vilevile kuna tembe zilizo na rangi ya manjano.

Watu waliovalia apron zenye chapa ya umma zilizo na rangi ya samawati na mistari meupe. Mwanamke mmoja anaonekana kuwahutubia huku wengine wakiwa wenye kumsikiza na kutabasamu.

Kuna chupa ya dawa iliyoandikwa, Supra Max iliyo na rangi nyekundu kuna makasha ya dawa moja wapo limeandikwa, Supra Max na mawili yameandikwa, Alpha Mox.